Hapa ni hospitalini na katika wodi hii kuna mgonjwa ambaye ameweza kulazwa, ambaye ako katika hali mbaya sana. Tunaona amewekwa oksijeni kwenye mapua yake na kuna madaktari wawili ambao wameweza kusimama kando yake ambao wameshika mkono wake ambao wanaendelea kumhudumia.

Hapa ni hospitalini n akuna mgonjwa na daktari ambao wameweza kuvalia barakoa katika nyuso zao. Daktari amevalia gauni nyeupe na ameshika sindano kwenye mkono wake na pamba. Anataka kumdunga sindano mgonjwa kwenye mkono wake na twaona mbele kuna meza ambayo imeweza kufunikwa kitamba cheupe.

Hapa ni hospitalini na kuna watu wengi ambao wameweza kufika ili kuweza kuhudumiwa na kila mmoja ameweza kuketi katika umbali fulani na tunaona mwanadada mmoja ambaye amevalia T shirt nyeupe ambayo ana mdunga mgonjwa mmoja shindano kwenye mkono wake.

Hapa ni hospitali na tunaona sehemu ya nje kuna watu walioketi na wengine wamesimama na tunaona wanaongoja kuhudumiwa na kuna mmoja ambaye ameketi na tayari anaendelea kuhudumiwa. Andungwa shindano kwenye mkono wake. Kuna daktari aliyevalia mavazi meupe. Wote wameweza kuvalia barakoa kwenye nyuso zao.

Hapa ni hospitalini na kuna mwanaume ambaye amelala kwenye kitanda aliyevalia shati nyeupe lenye mistari na suruali nyeusi na amejitolea kwa ajili ya kutoa damu. Ameshika mkononi mwake kifaa ambacho kinamsaidia kuweza kutoa damu kwenye mshipa yake na kuna begi ndogo ambalo linahifadhi damu ambalo limewekelewa kwenye kiti kidogo.

Hapa ni kwenye nyumba na Kuna mama na mtoto waliokalia juu ya kitanda, kilichotandikwa vizuri. Wana tabasamu kwenye nyuso zao. Wako ndani ya neti iliyotibiwa ambayo inaweza kuwakinga dhidi ya kuumwa na mbu, na tunaona ni wakati wa usiku.

Kuna watu waliotembelea hospitali na tena wote wameweza kuvalia barakoa kwenye nyuso zao, kuna moja ambao amweza kuketi jini ambaye anahudumiwa, tunaona daktari anamdunga sidano kwenye mkono wake na sehemu ya nje tunaona kuna wale ambao wameketi ama wanasubiri kuweza kuhudumiwa.

Ni eneo la biashara na katika eneo hili la biashara kuna watu watatu. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja na wote wamevalia barakoa katika nyuso zao na kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kuinama ananawa mkono kwa sabuni na maji safi na pia kuna mwanamke aliye kando yake ambaye anaendelea kufanya shughuli za ununuzi.

Ni kwenye kituo cha afya na katika kituo hiki cha afya tunaona kuna madaktari wawili ambao wameweza kuvalia koti nyeupe na pia kuta za kliniki hii ni nyeupe na kuna kina dada ambao wameweza kuketi chini ama wameweza kuvalia barakoa katika nyuso zao na wanaonekana wako tayari kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya upangaji uzazi.

Hapa ni kwenye kituo cha afya na tunaona kuna mgonjwa tayari amelazwa na tunaona kuna daktari ambaye amevalia kabuti nyeupe ambaye anamdunga sindano mgonjwa kwenye makalio na tunaona mgonjwa huyu ameweza kulala na tumbo na amejifunika leso nyekundu.

Hapa ni kwenye hospitali na katika hospitali hii twaona kuna mgonjwa ambaye amelazwa. Mgonjwa huyu ameumia miguu miwili na twaona miguu yake iko katika hali mbaya kwa sababu imewekwa chuma ya kuweza kushikilia mifupa na tukiangalia kando kuna kabati ambayo awekelea vifaa vyake kama vile jagi, vikombe na sahani.

Hapa ni hospitalini na katika hospitali hiki ni chumba cha kufanyia upasuaji na katika chumba hiki tunaona kuna madaktari, kuna manesi na kuna wasaidizi wao na tunaona kuna mgonjwa ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda na amefunikwa shuka nyeupe na pia tunaona wote wako tayari juu ya upasuaji na wamevalia barakoa katika nyuso zao.

Kuna gari nyeupe ,ambalo limeweza kuegeshwa, ambalo linatumiwa kama kliniki. Mlango wake uko wazi na tena kuna wanakijiji ambao wameweza kulitembelea na wameweza kupata huduma na wawili wana wako tayari kuondoka. Tunaona kuna wengine ambao wameketi chini, ambao wanasubiria kuweza kuhudumiwa.

Kuna daktari ambaye ameweka kutumwa kwenye kijiji na anafanya kazi ya kuweza kuwapima watu shinikizo la damu na tunaona ameweza kushika kifaa kimoja na mgonjwa ameweza kuvaa kifaa kingine mkononi na mwanadada huyu ameweza kuketi vizuri ili kuweza kuangaliwa shinikizo lake la damu na pigo la moyo.

Kuna gari la rangi nyeupe ambalo linatumika kama kliniki katika sehemu hii. Ndani, kuna mwanaume aliyevalia koti nyeupe ambaye ni daktari na nje kuna watu wengi ambao wamekusanyika na mmoja wao tunaona kuna mwanaume aliyevalia sare ambaye anakaa chifu wa eneo hili. Na pia kuna viti viwili vyekundu ambavyo vimewekwa hapo kando.

Kuna gari nyeupe ambalo limeegeshwa ambalo linatumiwa kama kliniki. Mlango wake uko wazi na kuna kinadada walioketi kwamba wanangoja kuhudumiwa na tunaona kuna mmoja ambaye ameweza kusimama katikati na watoto wawili, ambaye yuko tayari kuweza kuingia. Pia kuna magari mawili ambayo yameegeshwa huko pembeni.

Kuna madaktari watatu ambao wako katika nyumba na tunaona ndani kuna baba na mtoto na madaktari hao wanataka kumchanja mtoto na katika nyumba hiyo tena kuna chati ambacho kimewekwa kwenye ukuta ambacho ni cha mtoto kusomea.

Kuna gari ya rangi nyeupe na gari hili limeweza kutumiwa kama kliniki, na twaona gari hili limeweza kupambwa kwa baluni zenye rangi mbalimbali na kuna mwanaume aliye ndani ambaye amevalia tishati nyeupe na suruali nyeusi na nje kuna wanaume wawili ambao mmoja twaona ameweza kutazama picha ambayo imeweza imebandikwa kwenye gari hilo. Na twaona mlango wa gari hilo uko wazi.

Hapa ni katika kituo cha afya, kuna mwanadada aliyejifungua na mwingine aliyeketi kando yake, ambaye amevalia koti nyeupe, ambaye ameshika mtoto mkononi. Kuna wengine watano ambao wamesimama na wote wana tabasamu usoni wakifurahia kipindi cha kumuona malaika huyu.

Kuna mti anatabasamu ana meno mweupe iliojipanga vizuri na ambayo ameyasafisha na kuyatunza pia ana mwanya unaofutia Sana . Ulimi wake mwekundu na yeye ni rangi ya kahawia.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno, kuna mgonjwa ambaye ameketi, na kuna daktari, aliyesimama. Mgonjwa huyu, ameweza kupigwa picha kwenye meno yake, na daktari ameweza kuishika, na tunaona anaendelea kumwelezea kwa kina, tatizo lililopo kwenye meno yake. Mgonjwa huyu, ameweza kuvalia suruali ya rangi nyekundu.

Kuna dada ambaye ameweza kutembelea kliniki ya meno anatabasumu mzuri na meno yake ni meupe na taa mbele yake kuna daktari amabaye ameweza kuvalia barakao na ameshika vifaa viwili ambapo anataka kutumia kuweza kuchunguza meno yake ya katika hali ngani.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno na kuna watu wawili. Kuna daktari aliyevalia kabuti nyeupe na barakoa kwenye uso wake. Kuna mgonjwa aliyelala kwenye kitanda, amejifunika. Amefungua mdomo wake na tunaona daktari ameendelea kuangalia ni jino gano ambalo linahitaji kuweza kung'olewa.

Kuna mwanadada ambaye ameweza kutembelea kliniki ya meno na ana tabasamu nzuri. Meno yake ni meupe, na kuna daktari mbele yake ambaye ameweza kushika vifaa viwili ambaye anataka kuchunguza meno yake yako katika hali gani.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno na tunaona mgonjwa mmoja ambaye amelala kwenye kitanda na amefungua mdomo wake . Pia kuna tochi ambalo linamulika ndani ya mdomo na kuna madaktari wawili ambao wameweza kusimama kando yake . Mmoja ameweza kushika vifaa vya kuweza kungoa jino ambalo lina tatizo.

Sehemu ya juu na ya chini inayoonyesha mdomo wa mtu ambaye huenda alikua na tatizo la meno, sehemu ya juu ikionyesha kwamba alikua na pengo na baada ya kumuona daktari wa meno pengo hilo liliweza kuzibwa.

Kuna mgonjwa ambaye ako katika kliniki ya kuchunguza meno na mgonjwa huyu ameweza kufungua mdomo wake na tunaona daktari ameweza kutumia kifaa fulani kuweza kuchunguza jino lipo katika hali gani na tunaona jino lake lina tundu na pia limeweza kuharibika.

Kuna mwanadada ambaye ni kijana. Mwanadada huyu anatabasamu nzuri, ana meno meupe ambayo ameyasafisha na kuyatunza vizuri. Pia ngozi yake ni laini, amejipaka mafuta, anapendeza sana.

Kuna mwanamme ambaye ni wa umri wa makamu na mwanamme huyu tena kwenye mkono wake ameshika kijiti ambacho anaweza kutumia kuweza kusafisha meno yake yakawa meupe na masafi na tena mwanamme huyu anatabasamu vizuri.

Ni wakati wa kiangazi katika eneo hili, kwa sababu kuna kidimbwi cha maji ambacho wanyama hawa wanategemea kuweza kunywa maji, kimewewa kunyauka. Na pia ardhi yake imenyauka sana. Na kuna wanyama wa aina mbalimbali ambao tunao katika eneo hili. Kuna mbuzi na kuna mwanaume mmoja aliye valia tishati nyeupe, ambaye ndiye anakaa anayelisha wanyama hawa.

Kuna mvua kubwa ambayo imewea kunyesha katika eneo hili na imeweza kusababisha mafuriko na kuna watu wanosimama ndani ya maji ambayo yameweza kutapakaa kila mahai ambayo yameweza kuingia hadi katika nyumba za watu. Kuna mashua ndogo ambyo ina watu ndani ambo wanaendelea kuokoa mali zao.

Kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika eneo hili na kusababisha mafuriko. Maji yametapakaa kila mahali na hata yameingia kwenye nyumba za watu na tunaona kuna watu ambao wanatembea katika makundi, huku wameshikana ili wasiweze kuanguka katika maji haya na kuna watu ambao wanatembea pekee yao.

Kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika eneo hili na imeweza kusababisha mafuriko, maji yametapakaa kila mahali hadi kwenye makazi ya watu. Na kuna mashua ndogo ambayo imeweza kuja katika eneo hili ili kuweza kuwaokoa wakaaji na watoto. Na tunaona pia kuna watu ambao wanatembea ndani ya maji.

Kuna mvua kubwa ambayo imewezakunyesha katika eneo hili na kusababisha mafriko. Maji yametapakaa kila mahali, na tunaona kuna watu watatu, ambao wanatembea kwenye maji haya. Wawili wameweza kubeba watoto, na mmoja ni mwanamke ambaye ameweza kushikwa mkono. Kuna watu wengine ambao wamesimama sehemu ya juu, ya jumba lililo kando.

Kuna malori makubwa ambayo ni ya rangi nyeupe na yenye mistari mekundu pale imewekwa kibao kinachoonyesha kwamba yamebeba chakula cha msaada. Yako katika usafiri na yanaelekea sehemu ambayo imeathiriwa sana na kiangazi kuweza kuwapa chakula hiki.

Kuna mvua kubwa ambayo imenyesha katika eneo hili. Inaleta mafuriko na tunaona kuna shule ambayo imeweza kuathirika sana na kuna wanaume wawili wa shirika la, Red Cross, ambao wameweza kutumwa katika eneo hili kuweza kuangalia uharibifu wa mafuriko haya.

Kuna magari matatu mekundu ambayo yameegeshwa katika eneo hili. Tunayo ni magari ya kuzima moto na yameweza kuja kusaidia kuuzima Moto ambayo imeweza kushika ghorofa hili na kuna watu ambao wameweza kusimama kwenye bango kuu na kuna mwanaume moja mwenye amesimama katikati ambaye anafanya kazi katika idara hii ya kuuzima Moto.

Kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika eneo hili na imeweza kusababisha mafuriko. Maji yametapakaa kila mahali na yameingia hadi kwenye shule. Na tena kuna wanaume wawili ambao ni wa shirika la Red Cross ambao wameweza kufika kwenye shule hii ili waweza kuokoa wanafunzi.

Kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika eneo hili na imeweza kusababisha mafuriko makubwa sana. Twaona watu wa Shirika la Red Cross ambao wameweza kuvalia koti nyekundu. Wameweza kutumwa ili waweze kusaidia kuweza kuokoa wanakijiji katika eneo hili. Na wanaweza kuwashikilia ili waweze kuvuka mto huu.

Kuna pikipiki tatu, ambazo ziko katika mwendo. Na katika pikipiki hizi kuna abiria, madereva, na wote wanakaa wanajeshi ambao katika vita, na tunaona wale ambao wamebebwa, wameshika bunduki katika mikono yao, wakiendelea kupigana na magaidi, na nyuma yao kuna miti, na pia kunaonekana vumbi.

Kikundi cha watu ambao wamevalia mavazi rasmi, hasaa ya uokoaji, wakati wa dharura. Wengi wakiwa wamevalia kofia za chuma zenye rangi tofauti, kitia ndani rangi ya njano, nyekundu, na hata bluu. Wanaonekana kuwa katika harakati za kuingia kwenye vyumba hivi, ili kuweza kuwaokoa wengi, huenda baada ya mkasa fulani kutokea.

Kuna ndoo iliyosimamishwa ambayo imeweza kuwekwa mfereji kwa ajili ya kunawia mikono. Kuna dada aliyevalia gauni nyeusi ambaye ameshikilia mtoto aliyevalia shati nyekundu ambaye ananawa mkono. Kuna kina dada watatu amabo wameweza kusimama kando yao ambao wamevalia tishati za kijani na wote wamevalia barakoa katika nyuso zao.

Hapa ni kwenye bahari na tena kuna mtu mmoja ambaye anaogelea. Ameingia sehemu ya ndani kabisa ya bahari, na tena ameweza kuvaa vifaa vinavyohitajika hili mtu aweze kukaa katika eneo hilo kwa muda mrefu. Ndani kuna samaki wa aina tofauti tofauti, wa rangi tofauti tofauti wanaonekana, wanapendeza sana.

Kuna watu watatu ambao wanafanya shughuli nzuri ya kuweza kujukua mtaro wa maji taka ambao imeweza kuzipa na mchanga na kuna mwanamke ambaye ameweza kushika jembe ambaye anaendelea kulima, kuna mwanaume anaonekana mchanga huyu na mwanaume mwingine anaelekeza maji jinsi ambavyo anaeza kuenda na kuna watu wawili macho ambao wako katika shughuli zao.

Hapa ni shambani na twaona eneo hili waweza kupanda mmea wa mnyanya na uko tayari kwa uvunaji. Nyanya huu una matunda mengi ya rangi mbalimbali na kuna haya mekundu ambaye mwanaume huyu anaendelea kuyachuma kutoka kwenye mmea huo.

Twaona hapa ni msituni na katika msitu huu inaonekana ni kama wakati wa kiangazi kwa sababu tukiangalia nyasi zimekauka. Tukiangalia kuna miti ya mibalemale. Kuna miti ambayo majani yake ni ya kijani kibichi na mengine ambayo imeanza kukauka na imeanza kumwaga majani yake chini. Na katika msitu huo kuna mawe na pia kuna swara ambaye ni kama amefariki.

Hapa ni hospitalini. Tunaona sehemu hii ni kliniki ya watoto kwa sababu kuna kambao kamoja ambayo kimeelekezwa juu ya meza ambayo inatumiwa kuweza kupima urefu wa watoto. Pia kuna kabisheni nyeupe ambayo kimeelekezwa juu, ambayo pia kimeelekezwa watoto kuweza kupima uzito. Na kuna viti vitatu kwenye chumba hiki, viwili ni nyeusi, kimoja ni keupe. Kuna dirisha kubwa ambalo linaingiza mwangaza kwenye chumba hiki.

Hospitalini kuna sehemu mbalimbali ambazo wagonjwa wanapata kuhudumiwa. Kwa juu kabisa, kuna sehemu ambayo kuna wagonjwa wanaoingia na kuweza kupokelewa. Katikati ni jumba ambalo linatumika kama hospitali au zahanati ndogo. Na chini kabisa, kuna wahudumu ama wauguzi wanaowahudumia wagonjwa.

Kuna meza ya rangi yakahawia na juu yake imeekelewa kifaa ambacho tunakitumia kuweza kupima shinikizo la damu na kuna katoni ndogo ambayo tunahifadhi ndani ambayo iko kando, na tunaona kifaa hiki kina sehemu mbi, kuna sehemu ambayo tunasoma shinikizo la damu na mapigo ya moyo na sehemu ingine ambayo tunaivalia kwenye mkono wetu.

Tunaona hapa kuna vifaa viwili ambavyo tunavitumia kuweza kupimia shinikizo letu la damu na kifaa cheusi tunakivalia kwenye mkono wetu wa kiume juu na kifaa kingine tunaweza kuangalia shinikizo letu la damu liko katika kiwango kipi kiwango cha sukari katika mwili.

Tuna wizara ya afya, imeweza kuchukua hatua ya kuweza kuelezea wananchi kuhusu magonjwa ya akili. Wameweza kubandika vibandiko, ambacho kinaonesha ni vizuri kwa wema wa kuweza kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa akili na wameweza kuchora mwanaume ambaye ameketi chini ambaye ameweza kushika kichwa chake.

Boksi la dawa, dawa ambayo ni ya kisasa, inayojulikana kama Brufen . Dawa hii mara nyingi inatumika katika kupunguza maumivu ndani ya mwili wa binadamu. Boksi hili likiwa ni la rangi nyeupe na nyekundu, ina mchoro wa mtoto mdogo, ishara ya kwamba dawa hii mara nyingi inatumika na watoto.

Hapa ni hospitalini, tunaona eneo hili ni la watoto wachanga. Kuna daktari aliyevalia koti nyeupe, ambaye ameshika dawa mkononi ambayo anampaka mtoto huyu kwenye kitovu chake. Mtoto huyu hajavalishwa nguo na ameweza kulazwa juu ya kitambaa cha rangi ya kijani.

Hapa ni kwenye kituo cha afya na katika kituo hiki kuna shughuli mbalimbali zinaendelea, tunaona kuna mwanaume ambaye amevalia koti nyeupe ambaye ni daktari. Anamdunga sindano mwanadada ambaye ameketi chini amevalia blauzi nyeupe. Tunaona wote wamevalia barakoa katika nyuso zao na pia kuna mwanaume aliye mbele yao ambaye anapiga picha, na tunaona kuna akina dada ambao wanaingia kwenye kituo hiki na wengine wanatoka.

Kuna mgonjwa aliyetembelea kliniki ya meno. Amelala kwenye kitanda na amefungua mdomo wake. Kando yake kuna daktari aliyevalia koti nyeupe na barakoa kwenye uso wake. Ameshika vifaa mkononi mwake ambavyo anatumia kuweza kuangalia tatizo la jino la mgonjwa huyu. Mbele yake kuna vifaa vingine ambavyo vimeekelewa kwenye meza.

Kuna watu wawili ambao wameketi nje, mmoja ni mwanadada mwingine ni daktari, na tunaona daktari ametumia sindano kuweza kumdunga mgonjwa kwenye kidole chake na anachukua sehemu ya damu yake kuweza kupima ugonjwa.

Hapa ni kwenye nyumba na tunaona kuna mama aliyeshika watoto pacha kwenye mkono wake, na kuna mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia koti nyeupe na tunaona anafunika watoto hawa ambao hawajavalishwa nguo, na labda ametembelea nyumba hii ili kuweza kuwapa watoto hawa chanjo.

Kuna watu wawili ambao wameweza kuketi sehemu flani kuna mwanaume na kuna mwanamke. Mwanamke amewaza kufunga mkononi wake na tunaona daktari amewaza kumdunga kwenye kidole chake na anatoa sehemu ndogo cha damu ili waweze kumpima ajue anaugua nini.

Kuna mtu aliyeketi chini na kumpakata mtoto kwenye mapaja yake na kando yao kuna daktari ambaye ameshika chupa ya dawa ya polio na tuna mtu huyo anajitahidi sana kuweza kufungua mdomo wa mtoto huyo ili waweze kumwaga matone kadhaa kwenye mdomo wake na tuna kwenye mkono wake ameweza kushika simu ya mkononi.

Tuna hapa kuna njia mbalimbali ambazo tulieza kutumia wakati wa Covid kuweza kuweza kutihi katika ugonjwa kuambukizwa na njia ya kwanza ilikuwa kunawa mikono kwa maji na sabuni na njia ya pili ilikuwa kuvalia barakoa na katika picha hii tunaona watoto hawa wanatumia njia hizo na kuna mwanaume ambaye anawaelekeza jinsi ya kufanya hivyo.

Tunaona hili ni darasa la watoto wachanga na katika darasa hili kuna mwalimu, kuna wanafunzi, kuna meza nyeupe ambao wanatumia kuekelea karatasi zao nyeupe kuweza kuchora na pia kuna viti ambavyo wameweza kukalia. Na tunaona mwalimu anaendelea kuelekeza wanafunzi jinsi ya kuweza kuchora na kupaka rangi.

Hapa ni kwenye hospitali, na katika hospitali hii kuna mama, mtoto na daktari. Na mtoto ndiye aliye mgonjwa. Daktari anamshugulikia kwa kumudunga shindano. Na tukiona kwa umbali kuna chakula ambacho wameweza kukihifadhi, kuna maji ambayo iko kwenye chupa, na kuna kikombe, na kuna kabati ambao wamehifadhi vitu vyao.

Kuna mtoto mchanga ambaye ako chini ya mwaka mmoja ambaye ako hospitalini na mtoto huyu twaona ako hali mbaya kwa sababu ameweza kuwekwa oksijeni kwenye mapua, pia ameweza kudungwa sindano kwenye mikono zake miwili na amewekwa maji, na twaona mtoto huyu hajavalishwa nguo ameweza kufunikwa taulo nyeupe na amelalishwa kwenye malazi meupe.

Ni pango ambalo linaweza kutumiwa na wizara ya afya kuweza kujulishwa umma kuhusu mikakati yao ya kuweza kuwapa watoto wa chini ya miaka mitano Polio na shindano zingine na tuna bango hili lilikuwa la mwezi wa kumi na moja, mwaka ishirini na ishirini na bango hili limeweza kuchorwa vizuri daktari akimpa mtoto Polio kwenye mdomo.

Kuna standi ambayo imeweza kutengenezwa. Imeshikilia ndoo, beseni na sabuni. Na tunaona ndoo imeweza kutengezwa vizuri ikatiwa maji na kuwekwa mfereji kwa ajili ya kunawa mkono. Kabeseni haka kanatumika kuteka maji tunaponawa mkono.

Kuna mikono miwili ambayo imewekelewa juu ya kitambaa cheusi na mikono hii imevalishwa bangili tofauti, tofauti, na tunaona amevalia pia saa. Na tunaona katika mkono wake wa kulia kuna kidole kimoja ambacho kinaonekana kimefura na kimeumia sana na ni kidole cha pete.

Tunaona kuna baiskeli ambayo imeweza kumelalishwa chini, baiskeli yenye magurudumu meusi yako na sehemu ambazo zimeweza kupakwa rangi nyepe na kiti cheusi. Na tunaona kuna mwanaume ambaye ameketi kando ya baiskeli hiyo ambaye alikuwa amevalia vizuri kwa ajili ya kuendesha lakini anakaa amechoka. Na katika sehemu hiyo, kuna mawe makubwa makubwa, kuna nyasi na kuna miti nyuma ya mwanaume huyo.

Mgomba wa ndizi ambao una mkungu mchanga uko hapo ukiwa na matawi yenye rangi ya kijani huku mengine yakiwa yamekauka. Mwangaza kutoka kwenye jua unapenyeza katikati ya matawi haya. Mgomba huu mara nyingi unaatumika katika dawa za kienyeji.

Mti ambao ni mpaipai una matunda ya paipai ambayo yamekomaa. Matunda hayo yanatumika hasa katika kuboresha afya ya mwili ya kila binadamu. Mwanga unaotoka kwenye jua unapenyeza katikati ya matawi.

Ni mashamabani na katika eneo hili la mashambani twaona kwenye pembe ya ua kuna choo na bafu ambayo zimewezwa kujengwa na pia katika shamba hili limeweza kuzingirwa na ua wa miti na mbao na pia kuna miti aina mbalimbali ambayo imeweza kupandwa kama vile mti wa papai, mtu huu mrefu ambao unaonekana kama mti wa zambarau na kando yake kuna mgomba wa ndizi.